Sarafu ya shilingi ya Kenya ya ishirini ina rangi ya dhahabu katikati na rangi ya fedha kando kando na ile ya shilingi kumi ina rangi ya dhahabu kando kando na rangi ya fedha katikati.

Kando kando ya barabara kuna duka linalouza matunda, watermelon , ndizi. Duka linapeana huduma ya Mpesa na linauza unga ya chapati.

Bima ya Mayfair ya wanakandarasi inasimamia kukiwa na matetemeko ya ardhi, dhuruba za upepo, mafuriko na moto.

Dukani kuna shanga za shingo zilizotengenezwa na aina mingi ya shanga yenye rangi nyeusi , nyeupe , nyekundu , kijani na blu.

Duka linalouza bidhaa za maziwa limefunguliwa. Dukani wanauza queen cake , mikate, mayai, yoghurt , na maziwa.

Gari nyeusi imeegeshwa katika uwanja mkubwa. Kwa umbali unaona gari zingine nyeusi na nyeupe na kuna umati wa watu uliosimama.

Mwanaume aliyevaa t-shirt ya rangi nyeupe, anapima maziwa kutoka kwenye jug kuenda kwa kikombe.

Kibandani kuna aina mingi ya matunda. Kuna machungwa, kuna ndizi, kuna maembe, kuna tikiti maji, kuna nanazi, kuna ndizi na kuna passion fruit .

Cheti cha elektroniki cha kulipa ushuru kinaonyesha majina ya mulipa ushuru, mahali anapoishi, namba yake ya simu na pini.

Duka linalopeana huduma ya Mpesa liko na friji iliyo na maziwa mala na yorghut ndani mwake.

Bima ya jubilee inawaletea Cover bora ya matibabu, inayosimamia matibabu ya hospitali kwa shilingi mia tano za kenya.

Dukani kuna aina ya vitu zilizotengenezwa kutumia shanga, mwanamke amekaa mbele hapo akiendelea kutengeneza, kuna pia uteo katika duka hili.

Noti nne za shilingi ya elfu moja ya Kenya ziko mezani na zina picha ya KICC, kando yake kuna rais mstaafu wa Kenya Mzee Jomo Kenyatta.

Mkononi kuna shilingi elfu moja ya Kenya ambayo iko na picha ya majengo ya bunge la Kenya ili kudhibitisha kuwa ni pesa ya halal.

Gari aina ya Nissan yenye namba ya usajili KCN 709x imeegeshwa kando kando ya barabara.

Duka limefunguliwa linauza begi zenye rangi ya kijani na manjano na kuna soda, maji, biskuti na keki.

Gari nyeusi imeegeshwa katika uwanja kando yake mwenyewe amesimama, kwa umbali unaoina miti ya rangi ya kijani mirefu.

Duka ya kuuza nyanya iko katikati mwa duka la kuuza maziwa ili pande wa kulia na upande wa kushoto. Kuna duka la kuuza kila kitu.

Mama aliyevalia nguo mrefu nyeusi. Amesimama karibu na duka linalopeana huduma ya Mpesa na huduma ya benki ya Equity.

Gari mpya, nyeusi aina ya Prado, imeegeswa katika nyumba ya maegeso, iliyo nyeupe na taa kuwashwa.

Nisani hii ya rangi nyeupe, imeegezwa eneo la kuegeza kando yake kuna pipa za takataka zenye rangi ya nyekundu, buluu na kijani.

Imana ni bima ya pikipiki inayosaidia kupunguza gharama ukitaka kununua pikipiki mpya ama ukipatwa na ajali yoyote ile. Ukitaka kuwasiliana nao unaeza tumia tovuti www.imana.co.ke.

Unaweza ukalipia shilingi elfu sita mia mbili pekee katika bima ya afya ya Jubilee itakayosimamia ukiwa mjamzito ama ukiwa mgonjwa.

Magari yameegeshwa katika uwanja, mkubwa wenye rangi ya manjano. Kando yake wenye magari wamesimama na nyuma yao kuna miti mirefu.

Mwanamke mjamzito anaweza akatumia bima ya afya ya jubilee ambayo ina mamufaa mingi kama vile kupunguza gharama katika matunduzi ya pesa uwa mgonjwa mwenye analazwa hospitalini ama kutolewa, iyo siku bado bima inaweza kusimamia.

Dukani kuna aina ya vitu mingi zimetengenezwa na changa, pia kuna uteo mama mwenye duka amekaa mbele ya duka lake.

Magari mapya yameegezwa ndani ya nyumba iliyotengenezwa na vioo, mbelel yao kuna ofisi na kiti na tarakilishi inayotumika kuandika.

Bima ya Anziano Domestic Insurancey inasimamia kukiwa na moto, wizi, janga la asili, mitambo yako ya eletroniki ikiharibika na mengine mengi.

Gari mpya imeegezwa mbele ya mlango wa vioo unaojifungua yenyewe ya stima.

Toolkit ya mpesa inaonyesha mwenye simu ana pesa za Kenya shilingi 68,800. Unaweza ukatuma pesa, kulipa, kutoa ama kununua airtime ukitumia mpesa.

Sokoni kuna viazi, karoti, mahindi, ndizi, nyanya, machungwa, ndimu, zinazouzwa. Watu wanapita wakinunua.

Muhudumiwa ametumia pesapay kulipa shilingi za Tanzania sabini na mbili elfu akitumia visa yake ya banki.

Seti ya zana ya simu ya Safaricom ina mahali pa kutuma pesa, kutoa kununua airtime , Mshwari, na kulipa na Mpesa.

Lori kubwa yenye rangi ya chungwa, imebeba magari zingine nyeupe mpya na nyekundu nyuma yake.

Bima ya afya ya Shiminin, inasimamia unapopata ajali, yoyote ile kwa sababu, usalama wako ni kipaumbele chao.

Kuna shilingi elfu moja za Kenya za kitambo wizani ambazo zilikuwa na picha ya marehemu rais mstaafu wa kwanza wa Kenya mzee Jomo Kenyatta.

Mbele ya duka la bohari la maziwa ya mlima Kenya kuna mwanamke ameketi na mwingine akipita na kuna wanaume wawili wanaohudumiwa.

Hapa sokoni kuna biashara mengi zinaendelea. Kuna huyu mwanaume anauza panta long'i, nyuma yake kuna bags za kubeba mizigo. Upande mwingine kuna kibanda kinachouza jesi.